Hili ni soko la kutandaza. Kuna limau, avocado, machungwa, tomato , kuna stuli, na watu walioketi na wachuuzi na wanunuzi pia.

Hii ni bango ya kuashiria bima ya MADISON. Wanaeleza kuwa wanaelewa umuhimu wa kujikinga wewe na wapendwa wako ununue bima ya ajali. Wanaeleza pia kuwa ubonyeze 828 kwa maelezo zaidi.

Kuna gari aina ya Prado, lililoegezwa karibu na mlango kuu wa samawati. Kuna mti mkubwa karibu na geti lingine leusi na miti kadha iliyozingira.

Kuna mashine ya kutolea maziwa na mafuta ya kupima. Pia kuna nepi na sukari lina mhudumu aliyevalia shati nyeusi na sketi ya samawati.

Magari kadhaa yameegeshwa kwenye uwanja ulio na miti tofauti tofauti. Kuna watu na mahema kuashiria kuna sherehe iliyo karibu.

Kuna vibanda vya mtumba vinavyouza nguo, mifuko ya kina mama, koti vinginevyo. Kuna mtu anayeuza mayai na samosa aliyefunikia na mwavuli.

Kuna vibanda kadhaa zinavyouza nanasi, tikiti maji, mahindi mabichi, ovacado pia kuna magunia yaliyoekezwa chini na kreti za nyekundu.

Kuna mhudumu anayeuza maziwa ya kupima , amevalia koti nyeupe na kitu 𝑐ha kufunikia kichwa chake . Ukuta huu umepakwa rangi nyeupe.

Kuna kiashirio cha bima cha Kenya Orienet kinacho tangaza kuwa unaweza pata bima hii kupitia simu yako ya mkononi, kuna mtu anaonekana ameishika amevalia miwani na suruali ya manjano.

Hii ni kauli ya Mpesa, ina usawa wa shilingi elfu sitini na nane, mia nane. Pia ana pesa zingine elfu thelathini na nne mia tisa, alikuwa amemtumia Beth Obura shilingi elfu moja mia tano.

Hii ni maegesho ya magari ya kifahari ya Mercedes Jeep. Juu kuna balbu za kumulika na pia kuna mnara wa stima ya barabarani.

Kuna duka la maziwa linaloitwa Destiny Dairy kuna watu saba walio pale wanangoja kuhudumiwa na mitungi ya maziwa iliyo kando pale.

Hiki ni kibanda cha mtumba, kilicho na watu wawili. Hapa ndani kuna mashati, koti, suruali pia zimewekwa kwa sakafu.

Hii ni maelekezo ya biashara ya kopokopo, na ashiriwa kuweka barua pepe na neno la kificho neno siri pia kuna mwanamke aliyoko kando aliyevalia miwani.

Kuna soko inauza tomato , viazi vitamu, mahindi mabichi, ndizi, kabeji, viazi vya kawaida na kadhalika. Kuna wateja na wanunuzi.

Kuna bango la kutangaza bima ya bodaboda. Kuna watu wawili walio kwenye pikipiki mmoja wa kiume mwingine wa kiume wote walio valia helmeti.

Hapa kuna maegesho ya gari lengine jeupe, nyekundu na rangi zingine. Kuna nafasi iliyoachwa katikati ya magari haya kuachia barabara ya kupita.

Hizi ni pesa za zamani ya noti elfu moja iliyo na picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, Kenyatta na zimewekwa kwa sakafu nyeupe.